Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akitembea kwa meli, sehemu hii inaonekana kuwa imeathiriwa na mafuriko, mtu huyu anaonekana akiwa ameweka vitu vyake kwenye meli ili zisiweze kulowa maji.

Hapa ni hospitali na hili ni jumba ambalo watoto wadogo wanaenda kuchanjwa . Ina maana kuwa daktari huyu anamchanja mtoto huyu ili aweze kuwa na afya bora akiendelea kukua .

Hapa kuna hawa madaktari wanaoneka wakiwa wamevalia sare za kazi pia kuna huyu daktari anayeonekana akiwa amevalia kifaa cha kuzuia uso wake ili asipatwe na virusi vya korona

Hii ni chupa ya dawa. Chupa hii inaonekana ikibeba dawa za kumeza. Ina jina easy iron . Pia ina maelezo jinsi ambavyo dawa hivi vinatumika kwa mwili. Hapa chini imeandikwa kuwa inabeba dawa tisaini.

Hapa kunao ukame, sehemu hii hakuna mti hata moja. Kunao mkusanyiko wa watu ambao wanaonekana wakitembea na mitumngi kutafuta maji, wengi wao wametumia wheelbarrow kuendea maji.

Hapa ni dukani. Humu dukani kunaonekana kuwa na bidhaa vyote yva nyumba. Vimepagwa kwa utaratibu mzuri pia hapa kuna ndoo ambazo zimewezwa kupagiwa bidhaa ambazo zina hitajika kwa duka.

Hapa kunao mtu ambaye naonekana akiwa amevalia nguo zakujikinga kutoka kichwani hadi miguuni. Kwenye mikono yake anaonekana akiwa amebeba mitungi yenye imechorwa mtu inayo maana kuwa hizi vitu ni hatari.

Hapa ni hosipitali inaonekana kuwa hosipitali hii ni Ahero kuna mafuriko ambayo imeweza kuathiri sehemu hii, kila mahali panaonekana kuwa kuna maji hii inaweza kuleta madhara mengi.

Hapa ni hosipitali na hapa kunao daktari ambaye anaonekana akimuandikia mtoto huyu kitabuni pia kunao kitu ambayo anatumia kubebea dawa.

Hizi ni panzi ambao wamejitokeza Kwa wingi, wanaonekana kushambulia mimea. Hapa Ni kwenye msitu, panzi hizi zinakula mimea tena miti Na matawi kuzimaliza. Inaleta madhara mengi kwenye ukulima kwa wakulima wenye mashamba sana sana.

Hapa ni barabarani. Tena hapa kuna basi ambayo inaonekana kuwa limepata ajali, limearibika vilivyo. Watu wengi wamekuja kushuhudia hii. Umati wa watu wamekuja kuangalia kitu kilicholeta ajali hii. Huko nyuma kuna lori ambayo imebeba petroli.

Hapa ni hospitali huku kuna mama mmoja ambaye anaonekana kuwa amemleta mwanawe kwenye hospitali. Daktari anaonekana kuwa amevalia kofia ya udaktari kwenye kichwa chake, tena amevalia barakoa. Kwenye mkono wake amebeba chupa ya dawa ambayo atatumia kumtibu mtoto huyo.

Hapa ni msitu. Msitu unaonekana kuwa na moto mkubwa sana. Moshi inatoka kwa wingi. Huu unatokana na watu ambao wanachoma makaa sanasana watu kama hawa wanaharibu misitu na kuharibu hewa ya nchi yetu .Tena inaleta madhara ya kutokosa kukosa mvua kila wakati.

Hapa ni town , town humu kunaonekana vibanda. Tena kuna watu wengi ambao wako kwa harakati zao. Kuna mama moja ambaye anaonekana kuwa amevalia barakoa, tena amefunga shanga kwenye kiuono yake. Kuna mtoto moja ambaye anamwangalia, mama huyu ananawa mkono ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa corona .

Hapa kunao matangi ambazo zimepangwa hapa juu. Kuna mtu anaonekana kuwa ameinua mkono wake juu. Pia hapa kuna karatasi ambayo imeandikwa water step .

Hizi ni dawa, dawa hizi ni za kumeza , dawa hizi Iko kwenye katoni, katoni hii imeandikwa kuwa katika kikapu yake Iko na dawa ngapi tena daktari anaweza akakuandikia jinzi unaweza kumezaa hizi dawa kwenye katoni hii, dawa hizi inaonekana kuwa huku nyuma Kuna maneno ambaye imeandikwa.

Hapa ni hospitali , daktari huyu anaonekana kuwa amefalia glovu pia kuna dawa ambazo anaonekana kuzipima, huko Kuna mashini ambayo inaatumiwa kwa kutibu wagonjwa , hapa mbele yake kuna tochi ambayo inaatumiwa kumulika dawa ambazo anazitumia.

Hapa ni hosipitali na humu ni jumba ambacho inafanyiwa upasuaji. Madaktari wanaonekana wakiwa wamevalia sare zao za kazi pia hapa Kuna vifaa ambavyo vinatumiwa kwa mgonjwa huyu.

Hapa ni hospitali. Hapa kuna mama mmoja ambaye anaonekana kuwa amembeba mtoto mchanga. Hapa kwenye meza kuna chupa ya sabuni ambayo inatumiwa kunawa mikono. Daktari anaonekana kumuelezea mama huyu maelezo ya mwanawe. Daktari amevalia barakoa na miwani .

Hapa ni hospitali. Huku kwenye hospitali kuna vitanda vingi, tena hili ni chumba kubwa ambayo wagonjwa ambao wamefungwa kwenye hospitali wanalazwa. Vitanda hivi vina magurudumu, ambayo husaidia madaktari kumbeba mgonjwa kwa haraka tena iwezavyo.

Hapa ni hospitali. Humu hospitali kunaonekana daktari mwanamke na mgonjwa wake. Hapa mgonjwa anaonekana amekalia kiti cha hospitali ambayo mgonjwa anaweza kukaa na kukaa vizuri. Daktari anaonekana kuwa na furaha akimwelezea maelezo mgonjwa huyu. Tena huko kuna televisheni.

Hizi ni dawa ambazo inachumvi. Dawa hizi ni ya kusaidia kupandisha chumvi kwenye wamama sanasana wajawazito. Dawa hizi ziko kwenye katoni. Katoni hii imeandikwa jina ya dawa hizi tena manufaa amabayo inaletwa na dawa hii. Tena imeandikwa kuwa ina tembe sitini.

Hapa ni hospitali. Madaktari wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi. Kunao wamama ambao wameshikilia watoto. Hapa inaonyesha kuwa ni chumba ambacho watoto wadogo wanaweza kutibiwa. Daktari anaonekana kumpea dawa mtoto huyu mdogo. Tena kuna ambaye mama amemshikilia ambaye anaonekana kuwa bado ni mdogo.

Hapa ni pahali ambapo wana raia wenye hii sehemu wanaweza kupata maji. Kuna mama ambaye anaonekana kuwa na furaha sana huku akitumia maji. Hapa pia inaonekana kuwa ni sehemu ambapo mvua ni nadra kupatikana. Serikali imefanya iwezavyo ili watu hawa waweze kupata maji ya kujisaidia kila wakati.

Hapa kuna dawa ambayo iko kwenye chupa ndogo. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni za kumdungia mtu. Tena kuna sirinji hapa ambayo haijatumiwa. Bado ina kifuniko huko chini. Dawa hizi inaonekana kuwa ni ya kuzuia ugonjwa fulani ili usisambaa.

Hapa ni hospitali. hospitali humu kunaonekana mmama Na baba. mama anaonekana kuwa amejifungua hivi majuzi. amevalia nguo nyekundu tena amefunika kichwa yake. baba amemshika mwanawe huku akimwangalia mwanawe jinsi anavyo endelea.

Hii ni duka ambayo unaweza ukaenda kutibiwa meno, hapa panaonekana mama moja ambaye ako kwa reception tena kuna tarakilishi kando yake. Hii tarakilishi inasaidia kubeba kufanya kazi kwa haraka tena huko juu kuna saa ambayo inaonyesha saa.

Hapa ni hospitalini daktari anaoneka kumwangalia mtoto ambaye amezaliwa kabla ya kufikia miezi. Daktari anaskia mdundo wa moyo wa mtoto huyu anaonekana kutumia chombo hiki kuskiza mdundo wa moyo ,daktari anonekana kuwa amevalia sare za udaktari za buluu.

Hizi ni dawa. Dawa hizi ni ya kuwadungia watoto wachanga. Hii dawa inazuia ugonjwa wa measles . Dawa hii hupewa kwa watoto wadogo kwenye miezi tisa. Hii husaidia watoto kuwa na afya nzuri, tena kuzuia ulemavu kwa watoto hapo mbeleni.

Hapa kunao madaktari wawili wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za udaktari kuna mtoto ambaye wanaonekana waki mshugulikia wanafanya kila jambo ili waweze kusaidia mtoto huyu.

Hapa kunao madaktari ambao wanaonekana wakiwa wameziweka mitungi ya maji hapa nje. Wanaonekana wakinawa mikono yako. Uko nyuma kunao polisi ambaye amevalia sare za polisi.

Hapa ni mstuni na imeandikwa jina ya daktari tena dawa zinazopeanwa ni za mpenzi, nguvu za kiume, tena kumfunga mke au mumu hili hasitoke njee ya ndoa. Hapa chini kumeandikwa numbari za simu ambayo unaweza ukazipika hili upate usadizi mengi.

Hapa kunao madaktari madaktari hawa wanaonekana kuwa wamepanga viti vyao vya kuketi huku inje tena wanaonekana kuwa wanadunga wananchi hizi ni dawa ambazo ni za korona. Dawa hizi zinadungiwa kwa watu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa mbaya wa korona ambayo inaua.

Hizi ni dawa. dawa hizi ni za kumeza. imepagwa kwenye pakiti yao .dawa hizi ni kumi kwenye pakiti .tena kando yake ,Kuna chombo ambacho inaweza ikapimiwa joto kwenye mwili wa binadamu wakati ambapo mtu anagonjeka hii ni mzuri sana kujua Hali ya mtu.....

Hapa Kuna watu wawili , watu hawa mmoja ni wa kiume na mwingine wa wakike. Wakiume anaonekana kuangalia sikio la mwanamke huyu. Huyu anaonekana kuwa dakitari wa masikio, labda mgonjwa huyu akona tatizo la sikio, na dakitari huyu anafanya kila jambo kusuluisha jambo hili.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu wanaonekana kuwa ni madaktari, wamebeba masimu zao, wanaonekana wakiwa na furaha. Hii inaonekana kuwa ni shughuli ya kusaidiwa kwa madaktari hawa.

Hapa kunaonekana kuwa kuna kisa ya mafuriko. Mafuriko haya yameadhiri majumba na mashamba ya watu. Kuna njia moja ambayo inaonekana kuwa halijaadhiriwa na maji. Ila, hakuna jumba hata moja linaloonekana. Hii huleta madhara mengi kwa sababu huharibu mimea ya watu, tena kuharibu.

Hapa ni hosiptali, na hapa kunao madaktari wawili ambao wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa, mmoja anaonekana akimshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa hapa chini kwa kitanda na mwingine anaonekana akifinya mashini.

Hapa ni hospitalini humu inaonekana daktari wawili moja wa kike na mwingine wa kiume amefalia glovu tena amefalia barakoa wanonekana kuwa wanashangilia mgonjwa ambaye amelaswa chini kwenye mikono yao wanaoneka kuwa na vyombo ambavyo vinang'olewa meno.

Hapa ni hospitali na hili ni jumba huko hospitali ambapo watoto wadogo wanapelekwa ili kuchanjwa hapa kuna daktari ambaye amevalia sare za udaktari anaonekana kumpea mtoto mdogo dawa kwenye mdomo huku mamake anamwangalia jinsi mwanawe anapewa dawa.

Hizi ni dawa, dawa hizi ni za kumeza hapa chini imeandikwa kuwa inaa mkebe huu unabeba dawa sitini tena imeadikwa umuhimu wa dawa hizi kwenye mwili, dawa hizi zinaongeza vitamini kwenye mwili yetu hutumiwa sana sana na wamama wajawazito.

Hapa ni hospitali, hospitali humu ni mahali ambapo watoto wadogo wanapelekwa ili kupata matibabu. Daktari anaonekana kunyunyizia mtoto mdogo dawa kwenye mdomo tena kuna madaktari ambao wako huko kando wakishughulikia wamama wengine.

Hii ni dawa ambayo Iko kwenye chupa ndogo tena hapa kando tunao sindano, dawa hii imeandikwa polio vaccine hii ni dawa ambayo inadungiwa kwa watoto wenye wako chini ya miezi tatu, tena inatungiwa kwa mtoto mara tatu kwenye miguu hii inasaidia kubunguza ulemavu unaoletwa na ugonjwa ya polio kwa watoto hapo kwa maisha ya badaye.

Hii ni dawa ambayo iko lqenye chupa ndogo, tena hapa kuna mkono ya daktari ambayo inaonekana ikiwa imeshika dawa hizi na sindano. Sirinji hii inatumiwa kuvuta dawa kenye chupa hili na kuweza kutumia kuchanja mtu ambaye ni mgonjwa.

Hapa inaonekana kuwa ni sokoni. Kuna dawa ambazo zimewekwa kwenye mikebe. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni ya kienyeji. Dawa hii ni muhimu sana kwa sababu haitumii kemikali. Tena huko juu Kuna mashanga ambazo zimeshonwa. Hii inaonyesha kuwa mwenyeji anafanya kazi ya kienyeji sana.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa ana mitungi kubwa kubwa. Mitungi hii hutumiwa kwenye hopsitali ili watu ambao hawaezi kupumua waweze kupata hewa.

Hapa ni barabarani na panaonekana kuwa maji yameweza kubomoa barabara. Kunao mafuriko hapa. Hii imeleta madhara mengi kwa sababu imewafanya madereva kukosa kusafiri.

Hapa ni town . Kule kando kunaonekana lori nyeupe. Tena hapa kunaonekana watu wawili. Moja amekaa kwenye pikipiki, tena amevalia kofia ya pikipiki na barakoa. Hapa kuna mtu mzee ambaye amevalia nguo nyeupe. Anaonekana kumwelezea mtu huyu jinsi ya kutumia dawa.

Hapa kunayo shamba ya mimea, shamba hili linaonekana kuwa lina mimea mingi, pia hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia nguo za kujikinga kutoka kichwani hadi miguuni mgongoni mwake anaonekana akiwa amebeba mtungi yenye dawa.

Hizi ni dawa ambazo inatibiwa ugonjwa ya yellow fever . Hii ni dawa ambayo hudungiwa kwa watoto ambao wako chini ya miezi tatu, ili kuchunga kutoshikwa na ugonjwa huu. Huu ni ugonjwa ambapo usipochanjwa mtoto unaweza ukaua.

Hizi ni dawa , dawa hizi ni za kumeza ni ya ugonjwa ambayo umeambiwa na daktari tena dawa hizi imewekwa kwenye katoni katoni hii imeandikwa jina la dawa hizi na humuhimu wake tena unafaa kukula mara ngapi kwa siku hili uweze kuwa na afya njema.

Hapa ni taoni . Taoni humu kunaonekana kuwa kuna mafuriko. Watu wanaonekana kutembea kwenye barabara ambalo limejaa maji. Wanaonekana kuwa wanafanya kila jambo kuona kuwa wamefika nyumbani salama, ingawa hii inaweza ikaadhiri afya ya wananchi, tena kuleta magonjwa mabaya kama kolera.

Hizi ni dawa za kienyeji, zinauzwa kwenye duka la kienyeji, dawa hizi zimeadikwa maasai hapo , kuonyesha kuwa ni dawa ambazo zinaundwa kwa wamaasai, hapa chini imeadikwa pata tiba kwa za asili kwa silimia mia moja ndani na nje ya Tanzania , dawa hizi pia huonyesha kuwa ni ya Tanzania na ni ya bei nafuu, kila mtu anafikia.

Hapa kunaonekana daktari watatu madaktari hawa wanaonekana kuwa wamefalia barakoa tena wamefalia sare za udktari, wanaonekana kushughulikia mgonjwa ambaye amelaswa chini madaktari wa wanaonekana kuwa ni madaktari ambao wanasimamia upazuaji kwa kushughulikia mgonjwa huyu hii kutatua tatizo ambalo kwa haraka .

Hapa ni hospitalini. Hapa kunaonekana madaktari wawili. Mmmoja ni wa kike na mwingine ni wa jiume. Wanaonekana kumshugulikia mgonjwa ambaye amelazwa chini. Huyu w kike anaonekana kushikilia mashine ambayo iko juu yao. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa ana tatizo la meno na daktari wanamsaidia kama ipasavyo.

Hapa ni hospitali hospitali humu kunaonekana madaktari wawili madaktari hawa wamevalia barakoa wanaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye amelazwa chini. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa amepanua mdomo tena madaktari wako na mashine ya kutoa meno hii inaonyesha kuwa mgonjwa huyu ako na atatizo ya meno.

Hizi ni dawa za kumeza ambazo zimepangwa kwenye pakiti ya dawa kumi ambazo zinaitwa Cholecalciferol Capsules na zimewekwa kwenye katoni ambayo daktari anaweza kukuandikia jinsi ya kumeza.

Hapa ni hospitalini, watu wanoonekana kuwa wamefalia nguo ambazo ni za hospitali, wanonekana kuwa wamelala kwa vitanda tena kuna moja ambaye ameketi kwenye kitanda anonekana kuwa na maumivu mengi sana tena kua makapati ambazo wagonjwa wanazieka dawa na vitu vyo hili isiipiwa.

Hapa ni msitu. Msitu huu inaonekana kuwa imevamiwa na panzi wengi, wanaonenakana kukula miti huku. Tena Kuna mtu ambaye anaonekana kuwafukuza panzi hawa lakini halitawezekana. Panzi hawa wanaharibu mimea, tena ikaweza ikaharibu miti.

Hii ni chupa ya dawa. Dawa hizi zinaonekana kuwa ziko kwenye chupa ndogo. Tena ni maji maji. Dawa hizi, inaonekana kuwa ni za kuvuruga dawa ambazo ni unga unga.

Huyu ni mama, mama huyu anaonekana kuwa amejifungua tu hivi sasa, anaonekana kuwa amevalia nguo ya hospitali nyekundu tena mikononi mwake amempepa mwanaye ambaye anonekana kuwa amesaliwa hivi sasa kwenye mikono akiwa amefunika na matauli tena kunaonekana kitanda ya hospitali na kabati.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu na madaktari, hapa mbeleni kuna daktari ambaye anaonekana kuwa amevalia barakoa, tena kwa mikono yake amebeba mashini ya kuangalia sikio la mgonjwa huyu, daktari anaonekana kushukulikia mgonjwa huyu na kujua tatizo ambao analo kwa sikio lake.

Hapa ni hospitali humu kuna daktari ambaye anaonekana kumshika mtoto mdogo mtoto huyu anonekana kuwa amezaliwa hivi punde ameweka mahali ambapo anaweza kupumzika wakati mamake anashughulikiwa na madaktari kabla ya kutoka pahali pa kuzaa.

Hapa kuna watu wawili ambao wanaonekana wakikusanya takataka town wamevalia nguo zinazo fanana, pia wamevalia gumboot , pia kwenye midomo yao wmevalia barakoa ilikuzuilia halufu baya.

Hapa ni hospitali daktari anaonekana kuwa ameshikilia chupa ndogo la dawa tena kwenye mkono wake ingine anafuta dawa kwa kutumia sirinji, daktari amevalia sare za udktari kwenye mwili wake tena mndomoni mwake amevalia barakoa kana invyostaili huko hospitalini.

Hizi ni dawa. Dawa ambazo hutibu magonjwa mengi sanaa. Hii ni kazi ambayo husaidia wanafunzi ambao wamesomea udaktari kupata kuajiri. Ni kazi mzuri sanaa katika maisha yetu. Kwa sababu bila madaktari hatuezii kaa bila kugonjeka hata siku moja na kupata matibabu kutoka kwao.

Huku kuna matakataka mengi, watu wanaonekana kujaribu kuweka takataka hizi kwa mahali inavyofaa ili kuchunga afya. Karatasi hizi zinaweza kuharibu mmomonyoko wa ardhi pia huaribu hewa katika taoni zetu. Watu wawe wamevalia barakoa ili kuzuia harufu mbaya.

Hospitalini ambao kunao wagonjwa haswa watoto , mama anaonekana kumuona mwanawe, pia kunao madaktari ambao wanasimamia alafu wazazi wanaona venye mtoto wao anaendelea na matibabu. Pia kunaoneka kuna vyombo vya chakula.

Daktari ambaye anaonekana ni daktari wa macho pia kuna mgonjwa ambaye anamhudumia. Anaonekana kutumia chombo chake cha kutafiti macho ili kujua tatizo la jicho lake liko wapi. Pia hii ni kazi ambayo imeleta ajira huku inchi yetu Kenya pia ikona manufaa kwa wananchi.

Hapa panaonekana wamama ambao wamepanga laini taratibu ili kuchota maji. Pia sehemu hii inaonekana kuwa ni mahali ambapo kunao ukame mkubwa sana. Kwa hivyo, hii chumba ambacho wameifadhiwa maji inawasaidia kupata maji ya kujikimu maishani tena kwa mifugo yao na mimea.

Hizi ni vyombo ambazo hutumiwa na mganga ambazo ameziweka dawa zake ili kuzichunga inaonekana kuwa na mashanga katika kila kichungu hii hutumia sanasana kwa uganga wake pia kutibu wagonjwa ambao wameenda kusaidiwa huku.

Daktari ambaye anaonekana kumdunga mwathiriwa. Hii inaonyesha kua huu ugonjwa wa korona unaeza kuzuiwa wakati watu wanapata chanjo. Daktari amevalia barakoa ili kuzuia kupatwa na ugonjwa wa korona, anapopatana na mtu ambaye ameadhirika na ugonjwa wa korona.

Hii ni dawa ambayo iko na iron ambayo inaleta dawa sanasana kwa wamama waja wazito ili kupata chumvi zinazojenga mwili yake pia na ya mtoto. Pia inaonekana kuwa hizi ni dawa ambazo ni za serikali au hairuhusiwi kuuziwa kwa mtu yeyote yule.

Hapa ni hospitali tena ni ofisi za watu wa kundi la Red cross . Tena kunaonekana kitanda ambayo mtu anaweza kupata kushughulikiwa kwa haraka, mtu anavyoonekana kulemewa zaidi. Hii husaidia wagonjwa kupata kushughulikiwa kwa haraka na kukua kwa haraka.

Hao ni watu ambao wanaonekana wamepanga laini. Pia sehemu inaonekana kuwa ni sehemu yenye ukame. Inaonekana kuwa watu hawa wamepewa neti ili kujikinga kwa mosquito . Tena wanaonekana wamepewa chakula ili kujisaidia maishani na kuzuia njaa.

Hapa panaonekana madaktari wawili. Wote ni wa kiume. Pia wote wawili wamevalia barakoa. Wanaonekana kuwa kumshughulikia mgonjwa ambaye ameenda kutibiwa. Mgonjwa huyu anaonekana ikiwa amepanua mdomo. Inaonyesha kuwa labda ako na ugonjwa wa jino na madaktari wanafanya liwezalo kupata suluhisho.

Ni daktari na mgonjwa. Inaonekana kua daktari anamuelezea mgonjwa shida ya ugonjwa wake. Pia kunao vitabu ambazo ameziandika huko kwa meza. Alafu ili kupata rekodi za watu amabazo amewatibu kila wakati.

Hapa panaonekana madaktari amvao wamefalia kilofu pia daktari moja anaonekana kuwa ameshika mtoto mdogo hili awese kupewa janjoo, janjoo hiiinaokekana kuwa ni ya kusaidia kupungusa ugonjwa hili isisambae ama inawsa kuwa inadipiwa ugonjwa ya watoto wadogo.

Hizi ni bidhaa ambazo husaidia watu kupata vitamini, pia ni dawa ambazo niza bei nafuu huweza kufikiwa na Kila mtu, pia Hizi dawa Zinasaidia kwa watoto wachanga sana sana ambao Bado hawajalishwa na chakula kawaida Ili kupata vitamini katika miili zao.

Chupa ambayo iko na dawa, alafu hizi dawa ni kama inatumiwa kuzuia ugonjwa wa Malaria na magonjwa mingine yanayo ambukizwa na wanyama. Pia, iko kunao sindano ambayo inatumiwa kumpea mgonjwa dawa hizi

Hizi ni dawa za kienyeji ambazo hutumiwa sana sana huku kijijini. Pia hutafutwa sana sana na kina mama ambao wamezidi umri , ambao wamezeeka. Dawa hizi hutumika sana sana kwa magonjwa kama homa na zinginezo hasa Kwa kuosha watoto wadogo.

Hizi zinaonekana kuwa ni dawa ambazo ni za vitamini katika miili zetu. Pia inaonyesha kuwa, hizi bidhaa ni za bei nafuu ambazo watu wengi huweza kufikia ili kupata vitamini inayotoshea katika miili zao. Pia ikona faida kubwa kwa madaktari ambao wanaziuza.

Dawa ambazo zinzonekana huzuia ugonjwa hizi dawa zinaonekana kuwa kuna za kumeza pia kuna za kumdungia mtu. Dawa hizi zinaonekana kuwa ni za bei nafuu na ni za serekali hakuna mtu anayepaswa kuzinunua.

Anaonekana kuwa ni daktari. Daktari ambaye anatibu macho. Kunao mgonjwa ambaye ameenda kumtembelea. Halafu anaonekana kumhudumia akitumia vyombo vyake vya kuona mahali ambapo pameharibika kwa macho ili mhudumiwa huyu apate matibabu yake na kuona vizuri.

Mimi ni daktari ambaye anasaidia mtoto mchanga kupata matibabu. Huku wanaonekana kua ni hospitali ya umma. Mtoto huyu anaonekana kupata chanjo ili kuzuia magongwa ya watoto wadogo, tena huzuia mtoto kupata ulemavu hapo mbeleni na kupata afya bora.

Hapa panaonekana kuwa kuna manyumba ambazo zinateketea kwa moto. Hapa hakuna mtu ambaye ameweza kuizima moto huu. Unaonekana kuwa umeongezeka kwa uzaidi. Labda hakuna mtu ameliona moto huu. Huu unaleta madhara mengi kwa mwenyeji.

Wamama ambao wameketi chini, alafu kunao mmoja ambaye anaonekana kuwa anataka kujifungua. Pia kuna mama ambaye anaonekana kuwa ni mkunga ambaye anamsaidia mama huyu kujifungua. Hii ni kazi ambayo ilikuanga inafanyiwa kitambo kabla ya teknolojia kufikia huku ili kusaidia watu wengi.

Hii ni dawa ambayo hutumiwa kwa watu hasa watoto ili kuongeza vitamini kwa miili zao. Hii dawa pia ni muhimu sana kwa watoto ambao miili zao haina nguvu, kwa sababu itawasaidia kupata vitamini na kujenga miili zao iwe na nguvu na kupata afya bora ili kuwa na afya njema maishani.

Hizi ni dawa ambazo zinaonekana kuwa ni za kumeza. Pia kunazo ambazo ziko kwa machupa. Hizi ni dawa ambazo ni za ugonjwa ambayo ni kali sana. Dawa hizi ni za mgonjwa.

Dawa ambazo zimeundwa kwa kutumia dawa za kienyeji. Hii dawa hukwanga na manufaa kubwa sana kwa sababu kemikali hazijatumiwa. Pia hukwanga na bei nafuu kila mtu aweza kufikia na kupata matibabu. Pia iko na faida kubwa kwa daktari anayesimamia kwa sababu anaweza pata fedha kwa haraka.

Hizi ni dawa ambazo inapewa kwa watoto wenye miezi, chini ya miezi kumi na mbili. Hii husaidia sanaa watoto kupunguza magonjwa yenye inaweza ikaua mtoto. Tena iko na afia inaletea mtoto afya njema maishani. Tena inapunguza ulemavu.

Inaonekana kuwa kuna mafuriko. Mafuriko imesababisha kuwa na utata katika usafiri wa barabara. Watu wanaonekana kuwa na shida kwa usafiri, hasaa kwa wanabodaboda na wanagari kwa sababu hakuna venye wanaeza pita kwa njia ikiwa na maji. Pia inaweza leta maafa kubwa sana kwa kupoteza watu wengi kwa ajali.

Hapa panaonekana daktari. Daktari huyo yuko na mgonjwa, mgonjwa anaonekana kuwa amelala chini kwenye kitanda. Daktari anaonekana kumhudumia hapo kwenye ukuta inaonekana kuwa hapa ni pahali pa kutibu meno pia hazilipiwi pesa.

Hili ni chumba ambalo inahifadhiwa maji ili wanajamii kupata maji kwa haraka. Pia husaidia watu kupata maji kwa wakati unaofaa hasaa wakati wa ukame kwa sababu watu wengi hawana vifaa vya kuhifadhi maji. Huku wanaweza kuipata maji kila wakati bila msumbuliko.

Hivi ni vyoo. Vyoo hivi hukua zimejengwa sanasana kwenye mashamba za serikali, hasaa kwenye mashule, tena kwenye mataoni ili watu wenye wanaishi kwenye mataoni waweze kupata mahali wanaweza kujisaidia bila malipo.

Watu ambao wameenda kutafuta maji kunaonekana kuwa kunao ukame. Pia haya maji yanaonekana kuendelea kuisha isha. Inaonekana kuwa hii huku kunao ukame mkubwa sana. Pia watu hawa wamekaa kuwa wamedhoofika na afya.

Hapa ni hospitali na kunao daktari na vitanda pia kunao mashine ya kutumia kwa mgonjwa. Daktari anaoneka kuwa anapuliza kifaa ambacho hutumiwa wakati mtu hawezi kupumua pekee yake. Hii hutumiwa sana sana wakati mtu ameendewa na ambulensi ili kupata hewa.

Hapa ni darasani mwa wanafunzi. Wanafunzi wanaonekana kumskiza mwanafunzi ambaye yuko mbeleni kwa kuelezea mambo yanayo endelea. Alafu amekaa kutengana kwa sababu ya ugonjwa wa korona. Pia wamevalia mabarakoa ili kuzuia ugonjwa wa korona. Hiini muhimu sanaa kwa wanafunzi kwa sababu wanakaa kwa pamoja.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kumpea dawa mtoto mdogo, ambaye anaonekana kua amezaliwa hivi majuzi. Mamake anaoneka kua na furaha kwa sababu mwanawe anaonekana kupata dawa ambazo itamsaidia kujikinga kwa magonjwa hukk mbeleni..Hii ni muhimu sanaa kwa afya ya mtoto.

Mafuriko yanayoendelea, watu wamekwama na magari zao kwenye barabara. Hii ni hasara sana kwa sababu serikali inafaa kuangalia hili jambo. Watu wanaeza pata ajali kwa sababu maji haya ni mingi sana pia watu wanataka kufika makwao kwa haraka sana.

Haya ni maji ambayo yanatumiwa kuosha mikono. Alafu hizi mitungii zinaweza zikachukua maji kwa wingi, alafu kuna mahali unaweza ukaoshea mikono yako alafu maji ambayo umetumia kuoshea mikono yanateremkia huko chini kwa ndoo ambayo inakusanya maji chafu.

Madaktari ambao wamevalia nguo za kujikinga ili kutopatwa na ugonjwa. Yaonekana kuwa ni kama kuna mtu ambaye wamemueka katika kikapu cha kueka maiti. Pia wako na dawa za kumyunyizia maiti huyu ili ugonjwa usizambae kwa haraka na kijikinga wao wenyewe ili wasipatwe na ugonjwa huu.

Hii ni dawa ambayo hupewa kwa watoto wadogo ambao wako chini ya miaka tano. Alafu hii dawa wanatumia ili kukinga magonjwa kwa watoto wadogo kwa sababu miili zao hazijakua na nguvu kungangana na magonjwa. Hii pia husaidia watoto kumea kwa haraka na kua na afya njema.

Daktari ambae anakaa kuwa amevalia nguo za kujizuia ili kujikinga na ugonjwa. Pia anaonekana kuweka dawa kwa njia ili kuondoa kuenea kwa ugonjwa wa Corona. Watu wanapopita huku na kushika ukuta huu.

Hapa ni darasani. Hapa panaonekana wanafunzi wamepewa makaratasi zenye picha. Wanaonekana kuziangalia kwa utaratibu. Tena mwalimu anaonekana kupeana maelezo kwa wanafunzi. Hii inasaidia wanafunzi kuelewa vitu ambavyo mwalimu anafunza huko mbeleni.

Mama ambaye anaonekana kuwa mjamzito, halafu kuna mhudumu ambaye anamsaidia ,ambaye ni kama ni mkunga . Mama huyu anaonekana kuwa na machungu sana, anajaribu kujifungua. Hii husaidia sana kwa wakunga kujua hali ya mama na mtoto.

Hapa wanaonekana daktari ambaye anamshughulikia mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kuwa hawezi akapumua mwenyewe. Amewekewa chombo maajabu linaweza kumsaidia kupumua. Labda mgonjwa huyu amezidiwa na ugonjwa huu. Inaonekana kuwa kuna ugonjwa ambao ni kali sana.

Hapa panaonekana madaktari ambao wanawahudumia watoto wachanga. Hawa watoto wanaonekana kua wamezaliwa tu hivi punde. Hawa watoto wanaonekana kua walizaliwa tena kabla ya kufikia miezi yanayofaa. Wanawekwa hapa ili waweze kukua polepole ili wapelekwe nyumbani na wamama wao.

Hapa panaonekana kuwa kuna mafuriko. Mafuriko imetatiza usafirishaji wa barabara. Magari yanaonekana kuwa yamesimama kwa barabara bila kusonga kwa sababu ya maji. Hii inaleta madhara mengi sana kwa sababu watu wengi wanapata ajali tena magonjwa yanayoletwa na maji haya.

Hili ni dawa ambayo inatumiwa kupunguza uchungu, dawa hii ni aina ya mafuta ambayo wakati mtu ameumia, hutumiwa kuweka mahali ambapo pameumia Ili kupunguza uchungu na mtu Huwa na afya nzuri.

Daktari anayemtibu mgonjwa. Inaonyesha kuwa hii picha ilikuwa ya ile wakati ya corona sababu daktari amevalia barakoa pia anatembea na dawa za kuzuia ugonjwa. Pia hii iko na faida kubwa kwa sababu inazuia magonjwa mengi.

Hii ni dawa ambayo imetumiwa dawa za kienyeji. Dawa hii iko na manufaa kubwa sana kwa sababu haijatumia kemikali. Watu ambao wanatumia dawa hizi wako na afya nzuri sana kwa sababu kemikali hazijatumiwa. Pia uko za bei nafuu kila mtu anaweza kufikia na kusaidika kupata matibabu ya ugonjwa ambayo alikuwa anauguwa.

Choo za wanafunzi. Inaonekana kuwa imeandikwa kuwa baada ya kutoka kule chooni unafaa kuosha mikono yako. Hii inawasaidia wanafunzi sanasana ili kupunguza magonjwa za tumbo ama taifoidi. Pia husaidia watoto kuchunga afya shuleni.

Huyu ni daktari wa meno. Anaonekana kuwa anamshughulikia mgonjwa wake ambaye amekuja kutolewa jino linalouma. Madaktari hawa ni wa muhimu sana katika maisha yetu kwa sababu hao watu husaidia kutufunza jinsi ya kutunza meno yetu ili tuwe na meno kila wakati.

Hawa ni watu ambao wako kwenye kundi la Red Cross . Labda kuna kisa ambayo imetokea kwenye maji. Inaonekana kuwa wamevalia sare zao za kazi ili kuenda kuhudumia mtu ambaye ameathirika. Wanasaidia sana kwenye kijiji kwa sababu wako na kazi nzuri.

Vyombo ambavyo hutumiwa sanaa sanaa na waganga. Hizi ni viombo ambazo hutumia kuziweka dawa zake za miti sanaa sanaa za kienyeji. Hizi ni vitu amabazo pia hutumia kwa urogi ama kutibu watu ambao wameenda huko kutafuta msaada.

Hapa panaonekana madaktari ambao wanapeana vaccine. Vaccine hii inaonekana kama ni ya korona kwa sababu, watu waemevalia barakoa. Tena huko kwenye ukuta kunaonyesha ishara za kuonyesha kua mtu amepatwa na korona. Tena vitu ambavyo vinafaa kufanywa ili mtu ajikinge kwa korona.

Hizi zinaonekana kuwa ni dawa ambazo zinatumiwa kukinga magonjwa ya watoto wachanga. Dawa hizi hutumiwa kwa watoto ambao wako chini ya umri wa miaka tano ili kuzuia magonjwa mengi. Pia hudunguiwa wakiwa wachanga ili afya yao isi dhoofike hapo mbeleni.

Hii ni wizara ya maji. Wizara hii imehakikisha kuwa wanainchi wakona maji ya kutosha, wameweza kuwekewa maji ambayo yanaweza kuzitumia bila kupunguka. Wanainchi wanaonekana kuwa wanafurahia kuwa na maji haya kwa sababu inawasaidia kwa maisha yao na pia ya mifugo yao na pia kwa mimea.

Madaktari ambao wamevaa nguo za kujikinga. Wanaonekana kuwa wamevaa nguo hizi ili kuzuia ugonjwa wa Corona. Pia wanaonekana kuweka dawa mahali panaonekana kuna mgonjwa ambaye amelazwa huko chini. Inaonekana pia kuwa huku ni ofisi za dawa ambazo zinaletwa huko nchini Amerika.

Huyu ni daktari na mgonjwa. Daktari anaangalia mdomo wa mgonjwa ili kujua jambo ambalo linaendelea kwenye mwili wake, ili aweze kumpea matibabu. Madaktari hifanya lile waliwezalo ili kusaidia wagonjwa kupata afya njema.

Watu wengi wamekuja kupata chanjo ya Corona. Watu wanaonekana kufuata mazingira ya Corona, kila mmoja amevalia barakoa. Pia hawajakaa kukaribiana ili kuambukiza ugonjwa huu, watu hao wamejitokeza ili kupata chanjo ili kuzuia ugonjwa huu wa Corona.

Kuna mafuriko huku. Magari yanaonekana kupata hali ngumu sana ya kusafiri. Pia, kunaonekana kuwa kila mahali pana mafuriko, hawezi pakaonekana mahali pa kupita. Hii inaweza kuleta ajali kwa sababu njia haionekani na kuleta madhara mengi kwa wananchi.

Hapa kunaonekana mtu ambaye amevalia nguo za kujizuia ,anaonekana kuwa amevalia nguo nyeusi tena kwenye mgongo wake amebeba mtungi , mtungi hii inaonekana kuwa na dawa , dawa ambazo anazitumia kunyunyizia mimea ili yasiharibike pia ili yasiweze kuwa na magugu.

Madaktari wanaonekana kupeana chanjo kwa watoto ili kuzuia magonjwa mbali mbali ambazo zinaweza kuathiri watoto wachanga. Hizi ni dawa ambazo ni lazima kupewa kwa mtoto yeyote yule ambaye amezaliwa. Pia zinafaa kufuatiliwa wakati mtoto anaendelea kukua na kupewa dawa hizi.

Hizi zinaonekana kuwa ni dawa ambazo zinatumiwa kukinga magonjwa kwa watoto wachanga. Hizi ni dawa ambazo zinapewa kwa watoto ambao wako chini ya miaka tano ili kujenga miili zao na kuwa na nguvu. Tena wasipatwe na magonjwa yenye maafa mengi katika maisha yao.

Madaktari ambao wanaoekana kumwaga kemikali ambazo zinaweza kuadhiri mtu. Wamevalia vizuizi kali sana ambazo miili zao haziwezi zikafikiwa na hizi kemikali. Hii ni muhimu sana kuvalia nguo zenye proteksheni kubwa sana.

Huku ni hosipitalini. Wamama wanaonekana wameenda na watoto wao wa changa ambao wanaonekana hawajamaliza umri wa miaka miwili. Wameenda kupewa chanjo ambayo ni lazima kupewa kwa watoto ili kua na afya bora. Hii dawa inasaidia kuchunga ugonjwa ambao inaadhiri mili za watoto na kua na afya njema.

Hii ni dawa ambayo iko kwenye chupa. Rangi ya dawa hii ni nyekundu. Jina imeandikwa ararue. Hii ni dawa ya kienyeji ambayo hutumiwa na wana kalenjin. Hii hutumiwa sana sana kuosha watoto wadogo ili wakuwe na mwili yenye nguvu. Hii husaidia sana.

Hapa panaoneka mmama ambaye amejifunguhaoa hivi sasa mwanawe anonekana kuwa kwenye mashini ya kuifadia watoto mbayo walisaliwa kabla ya kufikia miezi yanayofaa mama huyu anaonekana kuwa amefalia sare ambazo zina

Hapa ni hospitalini. Hapa pia ni chumba ambacho watoto wadogo hutibiwa. Kina mama wameonekana kuenda na watoto wao ili waweze kupata matibabu. Daktari anaonekana akimnyunyizia dawa mtoto ambaye ameshikwa na mama. Pale kando wanaonekana watoto wengine wengi.

Hapa panaonekana wamama ambao wamekusanyika. Wengine wamekalia kwenye viti na wengine wameketi chini. Pia hapo mbeleni panaonekana mama mmoja ambaye anaonekana kuwa ni daktari. Amevalia chombo kifaa ambacho hutumiwa na madaktari. Wamama hao wengi wao wamevalia maleso yenye rangi inayofanana.

Hizi ni dawa. Dawa hizi zimeandikwa nguvu za kiume. Hii husaidia wanaume ambao hawawezi kuzaliisha ili waweze kuwa na nguvu. Dawa hizi zinasaidia familia nyingi kwa sababu wanaume wengi wako na shida hili na ambao wanaweza kujitokeza wanaweza kupata dawa hizi na kupata kusuluhisha hili jambo.

Huyu ni Ngamia. Ngamia huyu anaonekana kuwa ameishiwa na nguvu anaonekana amelala chini. Huko kwa mgongo wake amebeba vikapu yenye rangi nyekundu, mahali huyu ngami amelala hamna nyasi ata mmoja, hapa ni mahali pana ukame mwingi sana.

Hapa kuna askari wawili. Askari hawa wamevalia sare tofauti. Wanaonekana kuangalia mahali pametokea shida. Huko mbeleni kuna majumba refu refu ya ghorofa, ambapo ni kama kuna gari ambalo limeleta shida hapa. Kulikuwa na mporomoko wa nyumba.

Hapa panaonekana watu wengi ambao wamekusanyika tena kunaonekana kuwa kuna jumba ambalo limeporomoka hapa chini kunaonekana watu ambao wamevalia sare zinazofanana. Wanaonekana kuwa wamekuja kusaidia watu ambao wameathirika, hapa hapakosekani watu ambao wameumia kwa sababu hii ni ajali ya ghafla.

Hapa ni hospitali na hii ni jumba ambalo wamams wamejifungua huwa wanaweza kukaa na watoto wao ambao wamezaliwa, hapa panaonekana mama mmoja ambaye ameshikilia neti na zawadi ambazo amewaletea mama na mtoto ili kujisaidia nazo hapo mbeleni.

Hapa kuna madaktari wawili. Daktari hawa wanaonekana kumshughulikia mgonjwa aliyelala chini, daktari mmoja ni wa kiume mwengine wa kike wote wawili wanaonekana kuwa wamevalia barakoa, mgonjwa huyu anaonekana kuwa ana tatizo la meno, madaktari wanafanya liwezalo ili kusuluhisha suluhisho hili.

Hii ni dawa, dawa hii inaonyesha kua ni ya tumbo. Hii husaidia kupunguza maumivu kwenye tumbo. Tena humsaidia mtu kupata nguvu. Dawa hizi hupatikana kwenye mahospitali au sehemu za kuuza dawa mjini.

Hapa kuna daktari na mama ambaye amembeba mtoto, daktari anaonekana kuwa amevalia koti nyeusi, anaonekana kuwa anachanja mtoto mdogo mtoto anaonekana kulia kwasababu ya kudungwa, mama naye anaangalia vile mwanawe anadungwa, dawa hizi zinamsaidia mtoto kuwa na nguvu.

Hapa panaonekana watu Sita. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia nguo za kujikinga kutoka kichwa hadi miguu. Wamevalia nguo ambazo zinafanana na niya rangi nyeupe. Mogongo yao yanaonekana kubeba mitungi. Pia wanaonekana kunyunyizia dawa mimea, ili aziweze kuharibiwa na miguu.

Hapa kuna mama, mama huyu anaonekana akiwa amevalia buibui, tena sehemu hii inaonekana kuwa kuna ukame mkubwa, miti inaonekana kuwa yamekauka, tena hapa chini pahali mwanamke huyu amesiama kuna mifupa ya wanyama ambao wamekufa, inaonekana kuwa ukame umezidi sana.

Hapa kuna madaktari wawili, daktari mmoja ni wa kiume na mwingine ni wa kike, wanaonekana kumshukulikia mgonjwa, mgonjwa ambaye amelala jini pia amebanua mdomo, madaktari wanaonekana kwa kutumia vifaa ambavyo vinatumiwa kwa meno, mgonjwa huyu anaonekana kuwa ana tatizo la jino.

Hapa ni hospitali. Panaonekana daktari. Daktari huyu anaonakena kuwa amevalia miwani, barakoa na kabuti ambayo huvaliwa na madaktari ya rangi nyeupe. Pia kando yake kuna katoni ambazo zimewekwa dawa. Pia mkono wake ameshikilia mtungi ambayo iko na dawa.

Hapa kuna mwanapikipiki ambaye amesimamisha pikipiki yake. Tena kuna mtu ambaye amevalia nguo nyeusi, anaonekana akimwelezea mwanabodaboda kuhusu bidhaa ambazo anaziuza. Bidhaa hizi zinaonekana uwa zimewekwa kwenye machupa hapa kwenye meza ambalo analiuzia.